Mimea ya mahindi ambayo yamekauka. Mimea haya yametosha kuvunwa. Mahindi haya yamekauka na yamebadilika yakawa rangi ingine tofauti.

Matunda aina ya ndizi, ni mbichi mno zimepangwa na ni refu sana ama ni kubwa ni ya rangi ya kijani.

Matunda aina ya ndizi ambayo ipo kwenye mti wa ndizi. Ndizi hii ni mbichi, ni ya rangi ya kijani. Ndizi hii ipo katika mkonga wake.

Mti wa ndizi ambao uko kwenye shamba. Mti hii ya ndizi haina ndizi ama haina haijapata ndizi ya kukula bali imesimama katikati ya shamba.

Matunda aina ya ndizi ambayo iko katika meza jeupe, ngozi ya ndizi imeraruka ama ngozi ya ndizi imeachana.

Mama ambaye anatoa maganda kutoka kwa ndizi ametupa uku akitumia kisu kutoa maganda. Nyuma yake mna ndizi mingi mno.

Mmea ndogo ya aina ya ndizi, mmea huu umenyunyizwa maji na paipu ambayo imepita kando ya mmea hii, mimea hizi ni mingi sana na yapo kwenye shamba kubwa.

ng'ombe ambao wapo katika mahali yenye takataka mingi, wanasorora takataka hizo. Ng'ombe hawa ni wanne. Wawili moja wa kijivu mwingine rangi ya nyeusi mwingine rangi ya kahawa na nyeupe.

Kuna mahindi ambayo imeharibika imeshikwa na ugonjwa. Mahindi hio imeshikwa na mkulima kwenye mkono ila chini kuna mahindi mengine ambavyo bado ni...

Kifaa cha kutunza maziwa .Mama ameshikilia ama anamwaga maziwa yaliyo kwenye kibuyu ndani ya kifaa cha kuhifadhi maziwa.

Shamba ambalo lina mimea mbalimbali, moja ikiwemo ni miti ya ndizi, pia kwenye shamba kuna mahali ambapo pamelimwa panangojea kupandwa mimea yeyote.

Mama ambaye ameshikilia matunda aina ya ndizi. Ndizi hii bado ni mbichi hivyo rangi ya kijani. Ndizi hii inatoka kwenye mmea wa ndizi.

Wafanyikazi ambao wana mitungi ya maziwa, mmoja ameshikilia mtungi, anamwagia kwenye kifaa cha kuhifadhi maziwa, mwenzake pia ameshikilia mtungi, anaimwagilia maziwa kwenye kifaa cha kuhifadhi, kuna watu ambao wapo nje ya nyumba hio.

Ndizi ama matunda ya ndizi ambayo imeiva sehemu ya juu na chini, ila katikati bado ni mbichi. Matunda ya ndizi imeshikiliwa na mtu kando yake.

Kifaa ambacho kinatumika kukamua ng'ombe ambaye amesimama. Kifaa hiki kinakama ng'ombe ambaye amesimama na ana rangi ya kahawa.

Msichana ambaye anakamua ng'ombe msichna ana kibuyu ama kifaa anachotumia kuchota maziwa kutoka kwa ng'ombe ng'ombe huyu amefungwa mguu na kamba .

Matunda ya aina ya ndizi ambayo ipo shambani. Ndizi haya ni mabichi na ni kubwa mno. Yamepandwa katika laini moja ama katika foleni.

Ng'ombe wa kutoa maziwa mengi ambao wamefungiwa kwenye sehemu moja, ng'ombe hao mmoja kati ya watu ambao wako hapo wanakamua ngombe hawa kutumia vifaa vya kukama.

matunda ya ndizi ambayo imetolewa maganda na mtu amabye ameketi kwenye kiti na amewekelea sahani mbele yake, anatabasamu huku akiangalia ndizi lisilo na...

Mama ambaye yupo shambani, yupo katika shamba ya mimea ya ndizi. Mama amevalia shati nyeusi, anaangalia mimea ambazo amezipanda kwenye shamba. Nyuma ya mimea ya ndizi kuna nyumba.

Matunda aina ya ndizi , ndizi ambazo zimeiva ni za rangi ya manjano ndizi hizi zipo kwenye sakafu katika jumba kuna crati ambayo ina ndizi .

Ng'ombe wa kutoa maziwa.Ng'ombe nne zinaonekana ng'ombe hao wamefungiwa katika sehemu maalum wamewekewa maji kwenye zizi la kunywesha maji.

Kuna ngombe wengi mno sana. Ngombe hao wengine wao wamelala chini. Ngombe hao wanaonekana kuwa ngombe za kutoa maziwa mingi . Ngombe hizi zimeekewa chakula na maji ndani ya nyumba.

Matunda ya aina ya ndizi. Ndizi hizi bado ni mbichi ama hazijaiva. Ni mengi mno na yameekwa kwenye chini ya masakafu. Kuna watu ambao wananunua.

Mkulima ambaye yuko shambani, anachuna mapato, ama mazao ambayo alikuwa amepanda, ambayo ni mahindi, ameshikilia moja kati ya mahindi ambazo amezivuna.

Mtu anaonekana akikama ng'ombe. Anatumia kibuyu kukama ng'ombe huyo. Ng'ombe huyo anaonekana ng'ombe wa maziwa na mfanyikazi anakama ng'ombe huyo huku ng'ombe ikiwa imefungwa na mnyororo ili kuizuia isisongesonge.

Mkulima ambaye ananyunyiza dawa kwenye mifugo yake amevalia kifaa cha kunyunyiza dawa. Kuna ng'ombe wengi ambao wako kwenye mnanda.

Wafanyikazi ambao wapo katika kampuni ya maziwa. Mfanyikazi mmoja amefunga nywele yake pia amevalia koti nyeupe kuna mtungi mbali mbali ni mengi mno.

Watu ambao wanapewa maelezo kutoka kwa mtu ambaye amevalia koti nyeupe, watu hawa watatu wanaskiza kwa utaratibu.

Mmea wa aina ya ndizi ambapo ipo katika chumba iliyojengewa mimea hizi hazijatoa matunda ila zimepangwa kwa foleni.

Matunda aina ya ndizi ambayo yameiva yana rangi ya manjano. Ina ndizi nyingi ambazo zimekuwa tayari kuliwa.

Ng'ombe ambao wanakula katika zizi. Ng'ombe hao ni zaidi ya watatu, nyuma yao kuna mjemgo ama kuna jumba ambayo imejengwa kwa mabati.

Mkulima ambaye yuko katika shamba yake. Anatazama mimea ambayo pengine alikuwa ameipanda. Kando yake kuna mfereji na nyuma yake kuna miti ya ndizi. Moja kati ya ndizi hizo zimetoa matunda ya ndizi.

Ng'ombe wawili ambao wamelala chini. Ng'ombe hao wanaonekana kuwa na rangi ya chungwa na nyeupe. Ng'ombe hao wawili wamelala chini katika nyasi kana kwamba wanaota jua. Ng'ombe hao wanaonekana ng'ombe wa maziwa.

Ng'ombe wawili wa rangi ya chungwa wapo katika mnanda ambapo wananyunyizwa dawa. Dawa hiyo wanaonyunyizwa nayo ni dawa ya kuzuia ama kuua wanyama wadogo kama vile kupe, ili kuwaezesha kuwa na afya nzuri.

Afisa wa kilimo anahakikisha kwamba mimea ya aina ya ndizi imepangwa vile ifaavyo. Anatumia kamera ili kuthibitisha na kuhakikisha kwamba mimea hiyo imepandwa kulingana na sheria inazotumika kuzipanda.

Mtu ambaye ako amesimama kando ya ng'ombe . Mtu huyu amevalia grove anakifaa ambacho ameshikilia kwa mkono, amevalia viatu nyeupe.

Shamba ambayo inamimea mbalimbali, katikati imelimwa na hakuna upanzi wowote ambayo umefanyika, ila kando kuna ndizi ama mmea wa ndizi na kando kuna mimea wa mahindi ambayo yamepandwa.

Maziwa ambayo yameganda na yametumiwa kutolewa kutoka kwa maji kutumia kichungi na kijiko.

Ndizi mbichi, ambayo imetolewa maganda. Imeshikiliwa kwenye mkono, maganda yake hayajatoka vizuri, kwa maana imepasuka pasuka ama imeraruka raruka.

Shamba ambayo inamimea aina ya ndizi. Shamba hili lina ndizi mingi sana. Zingine zinaelekea kuanguka, zingine zimezaa matunda ya ndizi.

Kuna mtu ambaye anatumia tuktuk ili kusanya maziwa kutoka kwa watu mbali mbali. Amebeba mtungi ya rangi nyeupe. Anatumia ndoo kuweka maziwa kwenye kibuyu.

Mkulima, ameshikilia, matunda, ya aina, ya ndizi, ambayo bado, haijaiva, ni ya rangi ya kijani, na bado, ipo, pamoja na mti, wa ndizi.

Kuna ng'ombe ambao wapo zizini. Ng'ombe hao wanakula chakula ambayo wamewekewa kwenye zizi la chakula. Ng'ombe hao ni ng'ombe wa kutoa maziwa. Ng'ombe hao wamefungwa katika jumba maalum.

Watu ambao wanapanda mmea wa ndizi wamechimba shimo. Ni mmea hizi zinatumika kuonyesha jinsi ama njia halisi ya kuenda. Kuna pikipiki nyuma yao na watu.

Kuna mama ambaye anaosha wanyama wake. Wanyama hao ni wanyama aina ya ngombe. Anatumia maji kuosha ngombe hao. Ngombe hao ni wa rangi ya jeupe ama wao wamesimama mbele ya zizi la kula chakula.

Mkulima ambaye yuko katikati ya mmea ama miti ya ndizi, miti hizi za ndizi zimetoa matunda ya ndizi ambayo ni kubwa mno, mfanyikazi ama mkulima amevalia shati jekundu pamoja amefunga kichwa.

Wafanyikazi ambao wanapima maziwa watu hao wamevalia nguo ya rangi nyeupe wamevalia barakoa na pia wamevalia vitambaa kwenye kichwa kuna watu wengi nyuma yao .

Mkulima ambaye ananyunyiza dawa kwenye ng'ombe, ng'ombe huyu ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe. Mkulima amevalia chombo cha unyunyizaji kwenye mgongo wake. Amevalia kabuti la rangi ya manjano.

Mmea wa matunda ya ndizi ambayo ipo katika mlima. Mmea huu unaelekea kukauaka ,mmea mingi ambazo ziko kando yake bado zijakauka.

Watu watatu ambao mmoja wao ameshikilia kibuyu ambayo anamwaga maziwa kwa kifaa kinacho kaa kama sufuria. Mwenzake yuko amesimama kwenye lori amevalia sweta ambayo ni la jekundu.

Miti ya ndizi ambayo imepandwa kwenye shamba. Miti hizi za ndizi zimepandwa kulingana na matarajio ya sekta ya ukulima. Kuna shimo ambalo hutumiwa kuweka mbolea.

Mimmea ya matunda ya ndizi. Mimmea huu umepandwa katika foleni moja. Yana matawi ambayo ni makubwa sana.

Mvulana ambaye amesimama kwenye mti. Nyuma yake mna matunda wa aina ya ndizi. Ndizi hizo ni mbichi ama hazijaiva. Pia, kuna miti ya ndizi ambayo ipo shambani.

Shamba ambayo ina mimea ya aina mbali mbali. Kuna miti ya ndizi ambayo imepandwa kwenye shamba hili. Pia kuna miti ambayo ipo kando ya shamba.

Mtu ambaye anakama ng'ombe. Ng'ombe huyu ni wa rangi ya kahawa na nyeupe. Mtu huyu anatumia ndoo ili kuchota maziwa.

Kuna matunda aina ya ndizi. Matunda hayo ama ndizi hizo zinaonekana kuwa zimevunwa ama zimetolewa kwenye mti wa ndizi. Ndizi hizi zimepangwa na mkulima aliyezivuna.

Watu wawili mmoja akiwa ni mkusanyaji wa maziwa, mwingine ni mwenyeji ambaye anaeka maziwa kwenye mtungi. Naye dereva wa pikipiki, anatumia pikipiki kuendesha ama kuchukua maziwa hiyo.

Hii ni matunda aina ya ndizi. Matunda hii ya ndizi bado ni changa. Ipo kwenye mti wa ndizi. Matunda hii aina ya ndizi bado inaendelea kutoa ama bado inaendelea kuota matunda mengine ili ifike ili iendelee kuwa kubwa.

Ng'ombe ambao wamefunga na kutengwa kwenye sehemu maalum, ng'ombe hizi ni ng'ombe za maziwa, kuna ng'ombe zaidi ya nne, ng'ombe hawa ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe, wamewekewa maji kwenye zizi.

Wafanyikazi ambao wameshikilia mtungi ya maziwa, wanaimwaga maziwa kwenye kifaa cha kuhifadhi maziwa. Wao wanaonekana kuzingatia usafi mno, kwa sababu wameeka kichungi, ili kuzuia vitu vingine visiingie kwenye ndani ya kifaa hicho, ila maziwa tu.

Matunda aina ya ndizi, ambayo ipo imetokea kwenye mti wa ndizi. Matunda hii ni mbichi, hivyo ni ya rangi ya kijani.

Matunda ya aina ya ndizi ambayo ipo juu ya gari, matunda haya ya ndizi bado ni mbichi, imewekelewa juu ya matawi ya miti ya ndizi.

Ng'ombe wa maziwa ambaye anakamuliwa kutumia kifaa cha kukama ng'ombe. Ng'ombe huyu amewekewa chakula katika zizi wa kukula , ng'ombe huyu anaonekana kuwa anakula kwenye zizi.

Mimea ya tunda wa ndizi ambazo zimepandwa katika mstari moja, mengine yameota matunda ila mengine bado hayajaota matunda.

Ng'ombe ambaye yupo ama amefungwa na anakamuliwa na kifaa cha kukama ng'ombe. Ng'ombe huyu anaonekana kuwa ni wa rangi ya jekundu pamoja na nyeupe.

Wamama ambao wameshikilia sahani ama sinia wanakama vitu vya rangi nyeupe. Kuna wamama watano ambao wanafanya shughuli hiyo.

Mimea ya mahindi ambayo ipo shambani ipo kwenye shamba. Mimea hii haijaweza kupata mahindi ya kuvunwa ila bado ni changa.

Kuna mtu Wa ndizi ambayo imezalisha ndizi kubwa sana. Mti huu Wa ndizi inaonekana kuwa fupi mno ila inaweza kuzaa ndizi mkubwa . Ndizi hiyo ama mti hiyo ya ndizi Iko katika shambani.

Mmea wa mahindi ambayo ina ugonjwa ama ina vidudu ambavyo vinakula mimea kwenye matawi. Mkono umeonyesha vijidudu hivo.

Kuna paa la jumba na ni ya rangi ya kahawa, kuna mimea ya aina ya ndizi nyuma ya nyumba ambazo zimemea kwenye shamba, kuna mabati ambayo inaanguka ama imeegeshwa kuzuia nyasi.

Mkulima ambaye anatabasamu ameshikilia kibuyu ya maziwa ameegesha huku akimwagia maziwa kwenye kifaa cha kuhifadhi maziwa, kando yake kuna vibuyu mengine mengi sana.

Matunda aina ya ndizi ambapo zimevunwa na wakulima na zimewekwa kando. Watu wengi wanakuja wakiangalia ndizi hizi kuna mama ambaye anainama ili kuchuna ndizi.

Mhudumu ama mfanyikazi ambaye ni wa kampuni ya Brookside anapima maziwa ambayo yako kwenye mtungi. Amevalia barakoa na kizuizi cha nywele, amevalia glovu pia. Ana kifaa cha kupima uzito ama uzuri wa maziwa.

Matunda ya aina ya ndizi ambayo bado ni mbichi mno. Matunda hii imetoka kwenye mti wa ndizi.

Miti ya ndizi ambayo iko kando ya miti ya kawaida. Miti hii ya ndizi haujapata matunda ya ndizi bado. Na matawi ambazo zimekauka na zinaelekea kuanguka.

Matunda aina ya ndizi, matunda hizi aina ya ndizi bado ni mbichi mno. Matunda hizi mingi zimepangwa na zinaendelea kupangwa na mfanyikazi ama mkulima.

Mkulima ambaye ameshikilia matunda ya ndizi , ndizi ambayo ni bichi kwani haijaiva , mkulima huyu ameegesha mkono kwenye miti ambayo imetumiwa kushikilia mgomba wa ndizi usianguke???

Mkulima ambaye anakama maziwa kutoka ama kwa ndoo kutoka kwa ng'ombe. Amemfunga ng'ombe huyu wa maziwa na kamba ili kumzuia asiruke ruke. Mkulima huyu anaonekana kama ametoa.

Watu ambao wanaosha ng'ombe na ng'ombe huyu anaonekana kuwa ng'ombe wa maziwa. Kando yake kuna ng'ombe mwingine wa rangi ya nyekundu na nyeupe na ng'ombe huyu wa rangi ya kahawa anaoshwa na maji.

Ng'ombe ambaye yuko kwenye zizi anaonekana akikunywa maji kutoka kwenye zizi la maji, ng'ombe huyu ni la rangi la kahawa kuna vibuyu kando ya ng'ombe.

Hii ni maziwa ambayo imeharibika nahiko kwenye sufuri imeharibika kutokana na pengina imekaa sana au kwasababu ya uchafu iliyokuwa kwenye sufuria.

Kifaa ambacho kinatumika kuisha matiti ya ng'ombe . Kifaa hiki kimeshukiliwa na mkono huku ng'ombe akiwa amesimama.

Ndizi ambayo bado ni mbichi, ndizi hizi zipo katika mti wa ndizi. Ndizi hizi zimeiva upande mwingine ila upande mwingine haijaiva vizuri.

Matunda aina ya ndizi, pia ni refu mno. Matunda hii ya ndizi ni mbichi na ni ya rangi ya kijani, kuna mti ambayo umetumiwa kuzuiya mkeka wa ndizi usianguke.

Matunda ya mmea wa ndizi ambayo iko katikati ya matawi yake. Ndizi hii ni mbichi ama haijaiva kwa hivyo ni ya rangi ya kijani.

Matunda ya aina ya ndizi, ambapo imetokea kwenye mti wa ndizi, haijastawi vizuri hivi bado ni mbichi.

Mama ambaye ako kwenye shamba yake, mama huyu anaonekana kuchuna mboga, kando yake kuna miti ya mahindi, mama huyu amekaa kwenye magoti yake.

Kuna matunda aina ya ndizi, ndizi hizi ni ndizi nne, ndizi hizi zimeshikanishwa, ndizi hizi ni ya rangi ya manjano.